Magari pamoja na watu wanaonekana wakijitahidi kuvuka barabara iliyojaa maji. Tatizo hili hutokea pale mabomba ya maji taka yanapozibika, hivyo kusababisha maji kutapakaa na kufurika kwenye barabara, tatizo ambalo huwa sanasana katika miji mikuu ya Afrika.

Virutubishi vya folic acid na i𝑟on , husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuboresha ngozi, nywele na kucha na pia husaidia kuimarisha kiwango cha damu mwilini.

Haya ni mazingira ya hospitali, tunamuona mama mkongwe akiwa amekaa kwenye kiti huku muuguzi akimtibu kwa kumdunga sindano. Mama huyu mkongwe anaashiria uoga au uchungu unaotokana na kudungwa sindano.